Eneo la uuzaji wa maziwa. Mwanamke akiwa amesimama nje ya duka hilo, tayari kwa ajili ya kuhudumiwa. Maziwa ni bidhaa muhimu inayouzwa kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.